Ni sokoni la wazi ambapo kumeweza kunyesha mvua na hivo basi kuna maji ambayo yametapakaa hapa, hata hivo kina mama hawa wanaonekana kuendelea na biashara lao. Pia wateja wanatembea kununua bidhaa.

Gari moja linalojulikana maarufu kama Kahaula lime linatumika kusafirisha magari mapya kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Nyuma yake kunayo nyasi zilizo na rangi ya kijani.

Ni katika kiwanda cha kutengeneza magari haswa aina ile ya basi, ambapo tunaona miili ya basi imeweza kutengenezwa upande moja, ingine ni ya rangi ya nyeupe na ingine rangi ya manjano. Baadae zitakutanishwa na kuwa chombo kizuri.

Tunaona jengo ambalo limewekwa bandiko la Mpesa na mbele yake kunayo kijana ameketi chini huku ameilalia ama ameweka kichwa chake kwenye meza hiki labda nalala au anafikiria jambo.

Katika soko la wazi tunaona kina mama kadhaa na wafanyabiashara wengine wakiuza bidhaa zao mingi ya bidhaa hizi ni vyakula ambapo tunaona pia wateja wakitafuta zile bidhaa ambavyo wamependezwa nayo na wangependa kununua.

Ni kibeti cha mtu ambacho tunaona inazo pesa kadhaa na kunazo vidole vya mtu ni kama anahesabu pesa hasa ile ya noti ya shillingi elfu moja ili kufanyia mambo fulani.

Viatu kadhaa mengi mno vimepangwa vizuri kuonyesha kwamba hili ni duka la mwanabiashara ambaye anafanya biashara ya kuuza viatu vya mitumba. Watu wengi hupenda viatu hivi maanake huwa nzuri kwa kutembea.

Mkono wa mtu umeshikilia fedha kadhaa ya kenya ambayo ni noti shilingi alfu moja, pesa hizi ni mingi, na inavyoonekana ni uenda kwamba huyu mtu anaesabu pesa hizi ilikujua ni pesa kiasi gani.

Hapa tunaona viongo vya kutumia kutengeneza chakula Kwa mfano pilipili, nyanya pia na ndimu, tunaona pia karoti na pia viazi vitamu hapa huenda ni kwenye kibanda cha mama mboga.

Noti ya shilingi elfu moja pesa ya Kenya ambayo upande wa mbele linalo picha ya aliyekuwa rais wa Kenya Jomo Kenyatta na nyuma kwenye noti hili kunayo ndovu, noti hii halitumiki tena nchini Kenya.

Nyanya, vitunguu, tangawizi, ndimu ni miongoni mwa viungo vinavyotumika kutengeneza chakula. Tunavyoona hivi hapa na huenda ni katika soko au kibanda. Watu hununua na kutumia kutengeneza chakula.

Kunayo gari kubwa lile linalojulikana sanasana kama car holder linatumika kusafirisha magari. Gari hili liko katikati ya barabara na linabeba magari takriban tano.

Ni katika sehemu ya kuuza bidhaa hasaa vyakula vya kukula na machungwa ambapo almaarufu hujulikana kama kibanda. Tunaona pia kuna ndizi aina mbili zilizoiva na lile lingine ambalo halijaiva.

Mtu mmoja ameshikilia bunda la noti ya shilingi elfu moja pesa ya Kenya. Anaonekana kuzipanga pesa hizi labda kuzifunga pamoja ili kufanyia majukumu maalum.

Tangazo la bima la kampuni ya Madison, ambayo inahimiza ama kuwajulisha watu kwamba wao wanaelewa umuhimu wa wapendwa, na hivo basi wanahimiza watu, wanunulie wapendwa hawa bima ya kiafya, bima ya kibinafsi ili kukitokea ajali watagharamia.

Magari mengi mno yamepangwa hapa nje. Huenda hapa ni kiwanda cha kutengeneza magari ama ni pahali ambapo magari yanayoletwa kutoka nchi za ng'ombo zinawekwa kisha baadae wateja wanakuja kuchukua.

Tunaona jengo ambalo limeweza kuandikwa Mount Kenya Milk Depot , kumaanisha kwamba hapa ni jumba lililo eneo la mlima Kenya ambao wakulima wa maziwa huleta maziwa yao, mbeleni kuna dada mmoja ameweza kuketi huku wanaume wawili wakiwa wamesimama na dada mmoja akitembea.

Matunda kadhaa yameanikwa hapa chini huku kina mama walio jifunga leso wakiwa wameketi kuuza. Watu wakikuja wanatafuta matunda wanayoioenda Kisha wanainunua, kina mama hawa wapate pesa ya kujikimu.

Ni latika sokoni ambapo tunaona kuna mboga aina ya kabeji mingi yameekwa chini huku wengine wakiwa wamesimama kando ,hapo mbele inaonekana ni barabara ila una machafu au takataka mingi kwenye barabara hii.

Hapa tunaona magari aina ya Mercedes ambayo yamepangwa vizuri kwa laini. Magari matatu ni meusi na gari moja ni cheupe. Magari haya hutengenezwa na hii kampuni kutoka mjini Ujerumani na yanasifiwa sa

Pesa mingi ya noti ya shillingi elfu moja , pesa za Kenya. Mbele ya pesa hizi imebandikwa picha ya aliyekuwa rais wa Kenya ,Jomo Kenyatta. Pesa hizi hazitumiki tena nchini Kenya.

Tunaona gari moja la kifari ambalo linaitwa Land cruiser TX, linatengenezwa na kampuni ya Toyota kutoka Japan. Gari hili linatumika sana na watu walio na pesa na gari hili lina engine iliyo na valvu nane.

Mtu moja ameweza kushikilia pesa ya shilingi elfu mbili pesa za Kenya. Mkono mwingine umeshikilia simu iliyotengenezwa na kampuni ya Nokia. Inavyoonekana ni kana kwamba mtu huyu ameweza kutembelea duka la Mpesa ili aweke pesa yake kwa Mpesa.

Gari nzuri la kifahari ambalo limetengenezwa na kampuni ya toyota ambalo gari hili limepakwa ragi la nyeusi kwa mara mingi gari hili huenda kwa kasi mno na pia kila wakati inapopata ajali ni ngumu waliomo ndani wawe na majeraha.

Tunaona viazi vitamu na viazi vya kawaida. Laonekana jengo hili ni kibanda na hapa ndipo watu wengi hununua vyakula vyao. Viazi hivi vimewekwa kwenye mikebe tofauti tofauti kulingana na pesa.

Tunaona ubadilishianaji wa fedha za kigeni ambapo kwenye upande mmoja kuna kiwango ya kuuza, kwa upande wa katikati kuna kiazi cha kununua, na upande mwengine wa kushoto ni sarafu hiyo ni ya nchi gani.

Tunaona sarafu kadhaa pesa za Kenya, ile ya shilingi ishirini zikiwa mingi mno na pia ile ya shilingi kumi zikiwa mingi mno, pesa hizi mara mingi hupatikana na wafanyi biashara wa reja reja.

Tunaona upande maalum wa gari hasa lile kwa mbele karibu na dereva. Hiki hutumika ili kuonyesha dereva anaenda mwendo wa kasi wa kiasi gani. Kifaa hiki ama gari hili laweza kuenda kwenye kasi hadi ya 260 kilomita kwa saa moja.

Tunaona kidole au mkono wa mtu ambaye umeshikilia pesa, pesa ya kenya shilingi alfu moja, shilingi mia tano na shilingi mia moja zote alfu moja na mia sita. Kwa meza kunayo pia kalamu.

Ni katika duka la kuuza viatu, ambapo tunaona viatu kadhaa zimepangwa kwa laini ili anayetaka kununua anapata kuzitazama vizuri. Kando yake kuna mwanaume mmoja anatembea apo kando labda kuenda shughuli zake ama kutafuta.

Mtu mmoja anashika fedha kadhaa za nchi ya kenya ambazo zilikuwa zinatumika miaka ilizopita. Noti hizi ni ile noti ya mia tano iliyoko hapa mbele na zingine pale nyuma ni noti ya elfu moja hizi zote zilishabadilishwa na kwa sasa kenya yatumia sarafu inayo kaa tofauti na hizi.

Noti ya shilingi mia tano, mbele yake iko na picha ya aliyekua rais wa Kenya Jomo Kenyatta. Noti hii haitumiki tena nchini Kenya bali ilikua inatumika miaka zilizopita.

Tunaona mboga hasa ile ya malenge ambayo ni mengi mno apa, mboga izi husaidia sana katika kusaidia mwili kupata virututibishe aina ya vitamin A ambayo inasaidia watu macho kuona vizuri.

Mikono miwili ya watu yaonekana, huku mmoja akiwa ameshikilia bunda la noti la shillingi elfu moja pesa ya Kenya iliyotumika kitambo. Anaonekana kukambithi mtu huyo mwingine pesa hizo labda kumlipa.

tunaona viungo vya chakula hasa vitunguu ambazo zinatolewa kwenye gari hili. Kando yake kuna mama huyu ambaye amesimama na kuangalia shughuli hii.

Manoti kadhaa ya shilingi elfu moja noti ya kenya yanaoneka kushikwa na kupangwa vizuri kama lile bunda la maua labda mtu huyu anataka kitengeneza kama lile ya maua hili kumpokeza mtu kama zawadi.

Ni katika sokoni ambapo kunauzwa bidhaa kadhaa hasa vyakula. Tunaona wanaume wameketi chini labda ndiyo wanauza na kunao wateja ambao wanatembea huku wakitafuta.

Ni tangazo la biashara kutoka kwa kampuni ya bima ya CIC Group, ambalo wanapeana bima ya familia, na wanahimiza watu watunze familia yao na bima aina ya CIC Family Medisure .

Pesa kadha ya nchi ya kenya zimeweza kutapakaa kwenye meza tunaona noti ya shilingi elfu moja ,noti ya shilingi mia tano vile vile noti ya shilingi mia mbili pesa hizi zinaonekana kuwa mpya.

Bidhaa kadhaa zimeweza kupangwa mbele ya duka hili inavyoonekana ni kwamba duka hili ni duka la kuuza bidhaa kwa ujumla, na kwamba pia kuna maandiko ambalo limeweza kuandikwa M-Pesa, kuashriria kuwa mwenye duka hili pia anapeana huduma ya M-Pesa.

Umati wa watu waonekana sokoni wakiwa kwenye shughuli ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa. Kina mama wengi wanaonekana wengine wakiwa wameketi chini wengine wakitembea na bidhaa kadhaa. Watu hao wamo sokoni kila mmoja kifanya shughuli yake aidha ya kuuza au kununua bidhaa.

Ni katika duka ambalo tunaona mibandiko kadhaa ya jinsi ya kulipa pesa kupitia mtandao ya kisasa. Tunaona ile ya Airtel na ile ingine ya Mpesa. Hapo mbele kunao vijana wawili ambao wameketi kwenye kiti.

Ni katika soko wazi ambapo tunaona wafanyabiashara kadhaa wakiwa wametandika bidhaa ambazo wanaziuza. Bidhaa hizi hasaa zinaonekana kuwa ni chakula ambapo watu wateja wangetaka kununua watakuja kuchagua zile bidhaa wanazo pendezwa nazo na kuzinunua.

Kunazo matunda ya aina ya tikitiki maji takirbani sita , kando yake kuna machungwa aina ya maembe, na kando yake pia kuna machungwa aina ya avocado. Ni mzuri kuzila matunda hizi kwa sababu usaidia watu wawe na afya mzuri.

Kunazo magari kadhaa ambapo pia kuna watu wakionekana kana kwamba kumekuwa na sherehe maanake magari haya ni mengi na mahala hapa ni pa mashinani na watu wamefurahia wamevalia vizuri. Huenda kulikuwa na sherehe sehemu hii.

Mtu ameshikilia pesa ya Kenya manoti ya shilingi alfu mojamoja pesa ya Kenya labda anazihesabu pesa hizi ama labda anataka kutengeneza kitu nacho kwa mfano ile inayotengenezwa na maua.

Tunaangalia vitu kadhaa vyakula hasaa viazi pia tunazo karoti na pilipilihoho. Hapa huenda ni labda kibanda na watu hupenda kununua hasa karoti maanake inasaidia kwa macho.

Tunaona kibanda ambapo mhudumu wa hapa ama mfanyi biashara wa hapa yeye ufanya biashara ya viatu, viatu hivi vimepangwa hapa na viatu hivi vinavyoonekana ni za zile za mitumba, watu wengi upenda Kwa sababu uuzwa being fuu.

Tunaona mayai kadhaa yaliyowekwa kwenye vifaa maalum ya kuekelea yasije yakavunjika. Huenda hii ni biashara ya mtu anayefanya biashara ya kununua na kuuza mayai zilizotagiwa na kuku.

Tunaona magari mawili madogo na mbeleni vibanda vya kuuzia nguo, mbele tunaona kifaa maalum ama kigari kidogo kinachotumika sana na watu wa kuuza smokie au sausage au mayai, limeandikwa Farmers choice .

Hii ni katika eneo la soko ambapo tunapata watu wanafanya biashara kadhaa, mmoja anachoma na kuuza mahindi. Mwingine anauza nguo kadhaa, kuna dada mmoja hapo mbele anayekaa kutafuta nguo yake, huku wengine wakipita.

Mikono miwili ya mtu inaonekana mkono moja ameshikilia pesa ya noti ya mia mbili, mia moja na noti ya hamsini hiyo ni mia tatu hamsini, mkono ingine ya kia umeshikilia noti ya hamsini labda jamaa huyu anafanya pajeti pesa hizi.

Ni kwenye duka ambalo linaitwa GSP milk, duka hili linauza bidhaa za maziwa ikiwemo ya ice cream na pia yauza maji yaliowekwa kwenye chupa.

Tunaona magurudumu manne ya gari na pia vitu ambavyo vinakaa kama ni maji kuashiria kwama hii ni katika ile sehemu ya kuoshea magari na magurudumu haya yameletwa ili yaoshwe.

Watu watatu wanaonekana kutazama kitu fulani kwenye rununu ambayo imeshikiliwa na mtu huyu amevalia suti. Hao ni kina kaka wawili na mwanadada mmoja.

Ni mandhari ya sokoni ile ya wazi ambapo tunaona wafanyabiashara kadhaa wakiwa wamewekelea bidhaa zao kuanika ili wateja wao wakipita wanainunua. Hamna jengo maalum linalokinga soko hili bali wameweza kutumia umbrella

Tunaona mikono ya watu wanaume wawili, mmoja akimsalimia mwenzake huku katika mkono wake wa kushoto ameshikilia vifunguo huenda ni ya gari ana mkabidhi mwenzake. Nyuma yake kunao magari basi...

Tunaona duka lililoandikwa Kieni Dairy Products Ltd, ambalo laweza kuwa katika sehemu ya Kieni pale mlima kenya, na kunao mtu mmoja anayeelekea kwenye duka hili, mbele ya duka kuna mtungi maalum ya kubebea maziwa.

Samaki wengi waliofuliwa majini, yanaonekana kuwamba wamekaushwa. Wametiwa kwenye moto iliyo kwa mafuta inayochemka kisha sina kukaushwa baadae inauzwa kwa watu, hufanyiwa hizi zisiharibike haraka.

Hapa tunaona gari ambalo hujulikana sana kama Hilux ama Double Cabin. Gari hili limetengenezwa na kampuni moja kutoka pale Japan ammbayo inaitwa toyota. Wakulima wengi hupenda gari hii maanake huweza kuingia mashinani.

ni katika duka la kuuza nguo hasa ile nguo ambayo inajulikana sana kama kitenge. Nguo hii hujulikana sana nchini Kenya na pia nchi ya Tanzania. Ni nzuri kweli kweli na watu wanaipenda sana.

Magari mingi mapya ambayo yamo ndani ya nyumba yanaweza kuwa hapa ni nyumba ya kuuza magari hayo ama ni jumba kubwa ya kufanyia biashara wao wanapatia watu nafasi ya kuegesha magari yao kwa jumba hili.

Ni katika duka ambalo linauza vile vitu ambazo zinaitwa spare parts na kwamba duka hili linakubali malipo ya M-pesa . Maanake mwenye duka amebandika lile bango la M-pesa kisha akaandika available here .

Kunayo kampuni ya Jubilee ambayo ni kampuni ya bima na wao hupeana bima ya afya kwa pesa ya chini mno hadi ya shilingi mia tano, hii husaidia mtu pale ambapo utaugua ugonjwa wowote utatibiwa.

Hapa ni katika sokoni ambapo tunaona matunda kadhaa, tunayo maende, machungwa pia avocado , hii ni labda kwa mama mboga na mtu ameenda kununua avocado yake iliatumie kuila kwa chakula yake.

Inchini Kenya, kunayo ile idara inayoitwa directive of criminal investigation , ambapo kula mtu angetaka cheti cha kusema kwamba yeye si mhalifu ama yeye ni raia mzuri wa Kenya, anaenda pale kisha analipa pesa kiasi fulani, kama elfu moja, kisha atapewa cheti hicho.

Tunaona kina dada wawili ambao wametembelea duka la Safaricom almaarufu kama Safaricom customer care ambapo waweza kuwa na mashida yao. Sasa hapa wanasaidiwa na wafanyikazi wa Safaricom ili kutatiza shida lolote lile ambalo wanalo.

Ni katika mahali ambapo panauzwa magari mapya. Hapa ndani tunaona magari mawili ama matatu moja rangi ya kijivu ngine ya rangi ya nyekundu na ingine ya rangi buluu. Hizi zote ni magari mapya na hapa ni katika uka ya kuuzia magari mapya yaliyotelewa katika nchi za ngambo.

Baiskeli, nyumba ya M-pesa, soda ya Coca-Cola na mtu aliyeketi kando ya jengo. Maudhui ama mandhari ya Kenya tu ukitembea pale mtaani utapata shughuli hizi mara kwa mara kila mahali.

Basi hii ni katika mandhari ya sokoni, ambapo tunaona wafanyi biashara wengi ambao wanauza nguo. Kunao wateja hapa ambao wanajichagua nguo kadhaa kadhaa. Nguo hizi kwa mara nyingi ujulikana kama mitumba, na uuzwa kwa bei ya nafuu kabisa.